Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni kiongozi sasa nchini Kenya aliinua Bibilia na kukiri mbele ya wananchi akiwa na mkewe Bi. Rachael.

Kitambulisho cha Jamhuri ya Kenya huwa na majina ya anayemiliki kitambulisho hicho, huwa na mwaka ya kuzaliwa na huwa na nambari ya kitambulisho hicho.

Jubilee, chama cha siasa nchini Kenya hutumia rangi ya nyekundu kwa ishara yake, ni chama cha kisiasa nchini Kenya, ambapo kimehudumu kwa miaka mingi iliyopita.

Tuzo, tisheti ya Gor Mahia, timu ya nchini Kenya. Huwa tisheti ya rangi ya nyeupe na huwa na rangi ya kijani kibichi, ambayo hutumika katika kuandika maandishi kwenye tisheti ya timu hiyo.

Uhuru Muigai Kenyatta aliyekuwa rais mustaafu wa nchini Kenya amevalia koti yenye rangi ya nyeusi, tai yenye rangi nyekundu na tshati yenye rangi ya samawati.

Mkimbiaji kutoka nchini Kenya. Amepata kuibuka mshindi katika mashindano yalikuwepo hivi karibuni na tukiwaona wenzetu waliowachwa nyuma kwa karibu mita mia mbili.